Mwana bahari anaelekeza meli yake baharini. Kaskazini mwa fremu ni mawingu nyeupe, huku kusini ikiwa maji ya bahari yenye rangi inayoelekea kuwa kijani kibichi. Meli yenyewe ina rangi ya aina tatu kuu, kwa kusisitiza, rangi nyeusi, nyeupe na kahawia.

Mchoro wa ukuta wa Fort Jesus wenye mada The Portuguese Wall Paintings of Fort Jesus, kwa maelezo The Pictures Were Painted In Carbon Black And Red Oxide On The Plaster Of The Revetment Wall The Bation Of Sun Matuns Which Is Behind This Room ya The Work Of Some Unknown Soldiers Of Sailors Who Were Stationed In The Fort In The Early 17th Century.

Mhutubu kwenye chukua akitoa hotuba yake. Mhutubu mwenyewe ana furaha usoni kuashiria uchangamfu wa hotuba yake. Amevalia koti, ameshikilia kipaza sauti mkononi na mazingira yake ni wa Milimani High Court Civil Division, kuashiria sajili inayotumika ni ya mahakama na wakili.